Mwalimu akiwa anafundisha darasa la watu wazima, wanafunzi wote wameketikwenye viti vya plastiki, huku wakitumia meza za mbao kuwekea mabegi, madaftari na vitu vingine, kama vile simu na mifuko.

Binti mdogo akiwa katika chumba, nyuma yake akiwa amezungukwa na viti pamoja na mwanafunzi mwingine. Mbele yake kukiwa na madaftari yenye maandishi; anajifunza jinsi ya kuandika na kusoma huku akijaribu kuelewa kile anachojifunza.

Baadhi ya watu, wameketi nje, wakitengeneza umbo linalokaribiana na duara, wawili wakiwa wameshika daftari, huku wengine wakiwa wanasikiliza na kuchangia mada inayojadiliwa, kupitia elimu wanayopewa darasani.

Elimu ya watu wazima inaendelea huku wanafunzi wakiwa katika chumba kidogo, mbele yao kukiwa na ubao mweupe wenye maandishi, mmoja ya wanaume amesimama akionekana anataka kutoka.

Mwanamke mmoja wa darasa la wanafunzi la watu wazima akiwa ameshika cheti cha kuhitimu, cheti hiko kikiwa na jina lake pamoja na saini mbili mwishoni, ameshika cheti hiki huku usoni akiwa anatabasamu, ikionesha amefurahia kwa kupata cheti hiko.

Wanafunzi wamekaa kwenye chumba kidogo, baadhi yao wakifanya kazi yao binafsi kwenye komputa, huku wengine wakikaa katikati katika kikundi kidogo wakifanya majadiliano.

Wanawake wanne wapo darasani mmoja wao yupo mbele akifundisha katika ubao mweusi, kwenye ubao ukiwa na maneno ya kiingereza yaliyoandikwa huku wengine wakimsikiliza na kufuatisha.

Darasa dogo la kompyuta lisilo rasmi linaendelea, wanafunzi wanajaribu kuelewa kile ambacho kinaonyeshwa kwenye kompyuta mpakato ya mmoja ya anayewaelekeza.

Vijana wa kiume pamoja na mwalimu wao wapo darasani. Mwalimu yuko mbele ya kundi, akiwa anafafanua sehemu ya mada wanayojifunza. Pembeni yake kuna ubao mweusi pamoja na skrini kubwa. Wanafunzi wameketi, kila mmoja akiwa na meza pamoja na kiti chake binafsi vilivyounganishwa pamoja.

Darasa la sayansi linaendelea mwalimu yupo mbele ya darasa akitoa maelekezo na ufafanuzi, darasa hili ni la watu wazima kwenye meza zao kukiwa na vifaa vya maabara pamoja na makaratasi.

Somo la kutumia kifaa cha kidigitali aina ya kompyuta linaendelea. Kila mwanafunzi anakuwa na kompyuta mezani mwake binafsi. Mwanamke mmoja anamwelekeza mwenzake huku yeye akiangalia na kufuatilia kwa makini; pembeni yao kukiwa na kijana wa kiume akiendelea na mafunzo yake binafsi.

Vijana wadogo wamekaa katika nusu duara, huku wakimsikiliza mwanaume mmoja akitoa maelekezo, nyuma yao kukiwa na ubao mweupe wenye maandishi, na pembeni yake kukiwa na kabati yenye vitabu na makaratasi mbalimbali.

Kwenye ukumbi wa kijamii uliojengwa na matofali, walimu wako mbele ya watu; mmoja wao akiwa pembeni ya bango kubwa na mbele yake kukiwa na meza yenye vitu mbalimbali vilivyofungwa kwenye vifungashio vya plastiki na makontena. Watu wote wapo wakisikiliza kwa makini.

Watu wazima wako kwenye kompyuta wakifanya mazoezi madogomadogo kila mtu akiwa na kompyuta mbele yake, mazungumzo yanaendelea kwa mpangilio bila haraka. Wengine wanachangia mawazo kulingana na uzoefu wao.

Wanafunzi wa watu wazima wanafanya mtihani wa maandishi. Kila mtu ameinamisha kichwa kwenye karatasi yake, akijaribu kujibu maswali bila kukosea. Wakati ni tulivu na hakutolewi sauti yoyote isiyo ya lazima. Kila moja anaendelea kwa umakini mkubwa ili kukamilisha kazi kwa wakati.

Wanawake watatu wakiwa wameketi, mbele yao kukiwa na madaftari huku wote wakiwa wameshika penseli, wanaonekana wakiwa wanafanya majadiliano ya kile walichofundishwa.

Mwalimu anaelezea somo kwa utaratibu, watu wazima wamekusanyika darasani wakijadili hoja tofauti, kila sauti inapewa nafasi sawa kazi zinaendelea kwa mtiririko mzuri.

Mwanamke mmoja akiwa nje, pembeni yake kukiwa na pikipiki amekaa kwa makini huku akisoma kitabu chenye maneno na picha aina za katuni, anaonekana akifuatilia kwa karibu kila neno analolisoma.

Wanafunzi wakiwa darasani huku wakiwa wanajisomea binafsi. Kila mwanafunzi ameinamisha kichwa akiwa anafuatilia kwa makini madaftari au vitabu vilivyo mbele yao. Huku wakiwa ni daftari pembeni kwa ajili ya kunakili.

Kijana wa kiume akisikiliza mafunzo kutoka kwa mwalimu wake. Mafunzo haya ni ya kidini, huku kukiwa na biblia mbele yao, pamoja na madaftari, elimu hii isiyo rasmi inafanyika pasipokuwa na darasa maalumu.

Mwanaume mmoja yupo maktaba, ameinamisha kichwa huku akizingatia kile anachosoma kwenye kitabu chake, nyuma yake kukiwa na shelfu yenye magazeti na vitabu. Hii moja ya njia rahisi ya kupata elimu isiyo rasmi.

Watu nane wamekusanyika darasani pembeni ya dirisha, mmoja anafundisha wengine kwa kutumia karatasi na kalamu wanajadili masuala ya maisha na kuandika maelezo wote wanaonekana wenye hamu ya kujifunza.

Watu wanne wapo kwenye chumba kidogo wakiwa wamezungukwa na madawati, kuna wanaume watatu na mwanamke mmoja, akiwa anaelekeza wanaume wawili na kuonyesha kitu kwenye skrini ya kompyuta mpakato, huku mwingine akina meshakichwa na kuendelea kufanya kazi kwenye daftari yake.

Mwalimu wa kiume amesimama huku akizungukwa na wanafunzi watu wazima, wote ni wanawake na wanaonekana wakisikiliza kwa makini huku mmoja wao akijibu na kuelezea swali aliloulizwa.

Watu wazima wanabadilisha mawazo kuhusu changamoto zao, wanawake watatu wapo wakisikiliza kwa makini; huku msimamizi wa kiume naye akisikiliza na kuongoza katika majadiliano hayo.

Katika chumba cha kawaida cha darasa, mwalimu ameinamia kwenye meza huku kikundi cha wanafunzi kinamsikiliza; anatumia karatasi kubwa aina ya manira kuelezea pamoja na kalamu yenye alama, wanafunzi wameketi karibu yake wakifuatilia mchoro na maneno aliyoyaandika.

Mwanamke mmoja yupo katika chumba cha maktaba, amezungukwa na vitabu vilivyopangwa kwenye shelfu katika makabati; yupo akiwa anachagua kitabu cha kusoma.

Wanafunzi wapo katika chumba kidogo wakifanya majadiliano. Katikati yao kukiwa na meza juu yake kukiwa na karatasi kubwa la manila, huku likiwa na michoro pamoja na maumbo mbalimbali yaliyokatwa kwa kutumia karatasi.

Darasa la watu wazima wakiwepo wanajifunza jinsi ya kuandika baadhi ya herufi na maneno ya lugha ya kigeni. Kila mwanafunzi amepewa karatasi kubwa, brashi pamoja na wino. Wanawake wawili wanafanya majadiliano, huku wengine wakiweka umakini katika kazi wanayofanya.

Wanawake watatu wameketi kwenye viti pamoja, huku mbele yao kukiwa na meza iliyojaa makaratasi kila mmoja wao akiwa ameshikilia penseli pembeni yake kukiwa na daftari kwa ajili ya kunakili kile wanachojadiliana.

Wanawake wawili wapo katika chumba kidogo mmojawapo anamuelekeza mwenzie, hii ni njia rahisi ya kutoa elimu isiyo rasmi. Lakini pia mbele yao kuna meza iliyojaa vitabu, makaratasi pamoja na peni.

Mwalimu anaelezea somo kwa utaratibu ,watu wazima wamekusanyika wakisikiliza maelezo hayo kwa umakini wengine wakiwa wamekaa watatu watatu, huku wengine wamekaa wawili wawili na baadhi ya madawati katika chumba hiko yakiwa hayana watu kabisa.

Wanafunzi wapo katika chumba wakifanya mtihani nyuma yao kukiwa na kompyuta pamoja na vifaa vingine vya kielektroniki. Kila mwanafunzi amekaa kwenye meza yake huku akiinamisha kichwa na kufanya mtihani wake kwa makini.

Watu wengi wamekaa katika umbo la duara, wanawake kwa wanaume, huku katikati yao kukiwa na mwanaume. Wanaonekana wakiwa katika majadiliano yatakayoleta maendeleo katika sehemu zao wanazoishi.

Mwalimu amesimama karibu na mwanafunzi akiwaelekeza hatua ya kutumia programu mpya. Anaonyesha jinsi ya kufungua faili, kuandika maandishi na kuyahifadhi kwa usahihi; wengine wanaendelea na kazi zao kimyakimya huku wakifuatilia kwa mbali. Mwongozo huu unawasaidia kufahamu matumizi ya kompyuta kwa shughuli za kila siku.

Wanaume watatu pamoja na mwanamke mmoja, wakipewa mafunzo kwa kutumia mchoro, wote wakiwa wamevaa vitambulisho vyenye kamba nyeusi. Mtu mmoja anaandika kwenye karatasi, pembeni yake kukiwa na kompyuta mpakato.